Mwanamke pengine jaji au afisa wa ngazi ya juu ameketi mbele ya maikrofoni. Amevalia suti ya bluu, miwani na mkufu wa lulu. Nyuma yake kuna bango lenye nembo ya, Tume ya Huduma za Mahakama (JSC) na anwani za tovuti.

Duma au ofisi ya wazi. Watu kadhaa wakiwa wameketi, na wengine wamesimama, wakifanya shughuli mbalimbali. Mwanamke mmoja amekaa kwenye meza iliyoandikwa, info desk na akishughulikia nyaraka. Wengine wanasubiri au wanahudumiwa. Wengi wao wamevaa barakoa.

Kundi la watu wengi wakiwa chini ya hema, wengine wamesimama na wengine wamekaa kwenye meza wakijaza fomu au kushughulikiwa. Kuna mabango madogo yakliyopachikwa juu ya hema yenye maandishi kama identity cards, birth, death certificates na HELB.

Kundi la watu, wengi wao wanaume, wakishangilia na kuinua mikono yao juu. Wengine wameshikilia mabango na bendera ya Kenya. Kuna bango kubwa nyuma yao lenye mchoro ya mwanamichezo. Watu wengine wametabasamu na wana furaha.

Watu watatu wazima, wanawake wawili na mwanamume mmoja wameketi kwenye viti vya kifahari vyekundu kwenye jukwaa lenye zulia jekundu. Nyuma yao kuna bango kubwa lililoandikwa All Launch of Law Courts , wote wakiwa katika hafla rasmi labda uzinduzi wa mahakama mpya.

Kituo cha huduma kwa umma chenye watu kadhaa, kushoto mwanamke ameketi mbele ya kompyuta ndogo na kompyuta ya mezani akifanya kazi. Kulia kwake wanaume watatu wamesimama wakiongea na kutabasamu, mmoja wao amevaa suti nyeusi ukutani kuna mabango yenye nembo ya huduma na maandishi Transforming Public Service Delivery . Pia kuna ishara yenye Police Clearence Certificate upande wa kulia.

Umati mkubwa wa mashabiki wa mpira wa miguu wengi wao wakiwa wamevalia jezi za bluu na nyeupe, wakishangilia kwa shauku kubwa. Mmoja katikati ameinua bango kubwa la bluu lenye neno KUWAKOLA. Mashabiki wengine wakishikilia bendera na wameinua mikono yao juu.

Umati mkubwa wa mashabiki. Wa soka wakiwa uwanjani. Mmoja wao anajitokeza sana akiwa amejipaka rangi ya kijani, na nyeupe mwilini mwake. Na amevaa kaptula nyeupe. Akiwa ameshika bango dogo. Wengi wa mashabiki wengine pia wamevaa nguo za kijani, na nyeupe. Zikionyesha rangi za timu wanayo ishabikia.

Uso wa mtu akijaribu kuvaa kofia mbili nyeupe zenye nembo ya jogoo mwekundu na maandishi kura kwa Moi na Kanu. Nembo ya jogoo inawakilisha chama cha Kanu, kofia moja imevikwa kichwani na nyingine imewekwa mbele ya kinywa kama barakoa.

Kundi la watu muhimu wakiwemo majaji waliovaa majoho ya kitamaduni yenye rangi mbalimbali ,na maafisa wengine wakiwa wamevalia suti ,wote wamesimama nje ya jengo kubwa labda mahakama au jengo la serikali.

Kituo cha Huduma Kenya ambapo wafanyikazi na wateja wapo. Wafanyikazi wamevalia sare zenye nembo ya Huduma Kenya na barakoa. Baadhi yao wameketi kwenye kompyuta wakihudumia wateja huku mwanaume mmoja aliyevaa suti na barakoa akisimama na kuongea na mwanamke mfanyakazi. Kuna watu wengine nyuma.

Kundi la mashabiki wa soka wengi wao wakiwa wamevaa, nguo za kijani na nyeupe. Rangi za klabu ya GOR MAHIA. Mwanamke katikati ameshika skafu yenye maandishi GOR MAHIA. Watu wengine wakishangilia na kuonyesha hisia zao kwa timu.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia kofia nyekundu. Mwanamume mmoja katikati aliyeketi akipokea cheti au hati kutoka kwa—ona ume mwingine aliyesimama kulia. Akimvisha, kitu kama kinyago, usoni. Watu wengine wametabasamu na kuwatazama. Nyuma yao kuna jengo lenye maandishi Mekundu Kenya African National Union KANU baadhi ya watu wamevalia barakoa.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wamesimama nje ya jengo. Mwanamke mmoja yuko mbele akiongea kwenye kipaza sauti huku wengine wakimsikiliza. Watu wote wamevalia mavazi rasmi yanayoashiria labda ni mkutano au tangazo muhimu. Nyuma yao kuna bango lenye nembo ya office of the justice judiciary .

Wanawake kadhaa wakicheza mpira wa kikapu nnje. Wamevalia jezi za mchezo baadhi yao wakiwa na rangi ya bluu na nyeupe. Mchezaji mmoja akishikilia mpira na wengine wakikaribia, kumzuia. Wamejishughulikisha na mchezo. Mazingira yakiwa ni ya uwanja wa wazi wa mpira wa kikapu.

Mwanamke mweusi, Hon . Rachel Shebesh, amevaa gauni refu jekundu na mkufu mweupe. Ana nywele fupi zilizopinda. Juu kushoto kuna maandishi I stand for peace na jina lake. Chini kushoto kuna nembo yenye sura ya kichwa cha mwanamke na maandishi, Mama Nai jenga Nai na tarehe nane Agosti mwaka wa kumi na saba.

Umati mkubwa wa watu wakiwa kwenye uwanja, wengi wao wakishangilia. Baadhi wamevaa nguo zenye rangi za kibendera ya Kenya ikiwemo nyeusi, nyekundu na kijani, mmoja akipiga vuvuzela kubwa ya kijani na wengine wakishikilia bendera.

Afisa wa serikali labda kutoka huduma za uhamiaji au usajili wa raia. Amevaa sare akizungumza na wafanyakazi wa huduma Kenya. Wafanyakazi wengine wawili wako nyuma, ofisi ina vifaa kama computer na printer , na mabango ya huduma Kenya yame bandikwa ukutani.

Wtu watatu mbele, mwanamke amesimama kushoto, amevaa koti la kijivu, skafu na barakoa nyeusi. Akiongea na mwanaume aliyeketi mezani. Mwanaume huyo amevaa koti jeupe la mhabara, shati jekundu, na barakoa ya bluu. Akichapa stempu kwenye karatasi, kuna kifaa cha kutoboa karatasi na stempu nyingine mezani. Kulia, mwanaume mwingine ameketi akisaini karatasi. Nyuma yao kuna hema jeupe na watu wengine. Pamoja na meza yenye nyuma ya kijani.

Mwanamme aliyekuwa kiongozi mkubwa wa serikali akitumia kifaa cha kuchukua alama za vidole. Wanaume wengine kadhaa wamesimama nyuma yake, wakitazama kwa umakini. Kuna computer ndogo ya HP na vifaa vingine vya kielektroniki kwenye meza.

Mwanamume mweupe amevaa kofia ya cowboy na miwani ya jua akiwa katikati ya umati mkubwa wa watu. Amesimama mbele ya bango jekundu lenye maandishi HSBC. Watu nyuma yake wanafurahi, wengine wamebeba bendera ya Kenya na mmoja ameinua bendera juu.

Majaji watatu wakiwa wamekaa kwenye viti vyao rasmi mahakamani. Wote wamevalia majoho meusi na shati nyeupe za majaji. Nyuma yao kuna bendera mbili, bendera ya Kenya na bendera nyingine yenye nembo ya jamhuri ya Kenya. Meza yao imejaa karatasi na vitu vingine.

Wafanyakazi kadhaa wa Huduma Kenya wakiwa kazini kwenye kaunta zao. Wote wamevalia barakoa na baadhi yao wamevalia sare zenye rangi nyekundu na nyeusi. Kila mmoja yuko mbele ya kompyuta na vifaa vingine vya ofisi. Nyuma yao kuna mabango yenye nembo ya Huduma Kenya.

Mahakama kuu ya Kenya lilikuwa na nguzo kubwa la paa, la rangi ya dhahabu. Chini yake kuna maandishi yaliyosomeka, Supreme Court of Kenya . Chini zaidi kuna taarifa muhimu iliyoandikwa kwa herufi kubwa ikisema, LGBTQ community have the right to freedom of association, which includes the right to form an association of any kind .Pembeni kuna nembo ya SCC online blog .

Kundi la watu wakiwa wameketi kwenye viti vya kungojea, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi nyeusi na shari nyekundu. Mbele ya mwanamme mmoja amesimama akiongea kutoa maelekeo au hutoba. Eneo hilo linafanana na ofisi au ukumbi wa kusubiria, labda katika kituo cha Huduma Centre au kituo kingine cha huduma.

Mtaro mrefu uliochimbwa kando ya barabara ukiwa umejaa maji ya kahawia. Udongo uliotolewa umerundikana kando ya mtaro. Nyuma kuna barabara iliyojengwa na majengo, miti na watu wachache wakiwa mbalimbali.

Wachezaji watano wa mpira wa kikapu wanawake kutoka Kenya wakiwa wametabasamu na kuvalia jezi nyeusi na nyekundu zenye neno Kenya na bendera ndogo ya Kenya. Wawili kati yao wameshika mipira ya kikapu, wote wanafuraha na wanajivunia kuiwakilisha nchi yao.

Kundi la majaji na maafisa wa mahakama nchini Kenya. Mwanamke aliye katikati ambaye ni jaji mkuu Martha Koome anazungumza mbele ya mimbari yenye nembo ya Office of The Chief Justice Judiciary. Wanaume wawili wamevaa suti na tai mmoja akiwa na tai nyekundu na mwingine tai ya zambarau. Wengine wamevaa suti nyeusi na mashati meupe. Wote wamesimama nje ya jengo labda mahakama.

Mwanariadha akitua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka. Amevalia vazi la michezo na namba yenye jina Maina kifuani. Mchanga unaruka kutokana na kutua kwake. Nyuma yake kuna uwanja wa riadha na viti vya watazamaji wenye rangi nyekundu na kijani. Watu wachache wakiwa kwa umbali.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wa kike uwanjani, mchezaji aliye katikati amevaa jezi ya bluu yenye namba tano mgongoni. Ana mikono yake juu akirusha mpira wa kikapu wenye rangi ya machungwa na nyeupe. Nywele zake zimesokotwa na zimefungwa juu. Nyuma yake kuna mchezaji mwingine aliyevaa jezi nyekundu akiwa ameunga mkono. Watu wengine wako nyuma kwenye tribuni wakiangalia mchezo.

Ofisi la huduma kwa umma, kwenye ukuta wa jengo lenye rangi ya njano kuna maandishi makubwa yanayosomeka, immigration service control office . Watu kadhaa wamesimama mbele ya jengo hilo, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa. Baadhi yao wakizungumza. Kuna bango la saa za kazi za ofisi, hiyo zikiwa wazi.

Jengo la posta kuu ya Nairobi lenye rangi ya bluu na kahawia. Barua pepe inaonekana imeandikwa www.posta.co.ke na Nairobi General Post Office GPO. Pikipiki za posta za rangi nyekundu na bluu zikiwa na madereva vimepaki mbele ya jengo.

Duara la manjano lenye mpaka mwekundu. Ndani ya duara hili kuna mikono miwili iliyoshikana ikiashiria umoja na ushikamano. Chini ya duara, kwa herufi kubwa za manjano, yameandikwa maneno tuko pamoja.

Rais Uhuru Kenyatta akiwa jukwaani amevaa suti nyeusi na tai nyekundu akishikilia biblia. Anatoa hotuba huku mwanamke aliyevaa joho la mahakama akisimama kushoto kwake na Mama wa taifa Magret Kenyatta kulia. Nyuma yao kuna umati wa watu, kuna mimbari iliyo na nembo ya The Supreme Court Judiciary Republic of Kenya .

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika chini ya hema kubwa jeupe nje. Baadhi yao wamekaa kwenye viti wakiwa wamevalia barakoa huku wengine wamesimama. Kuna maafisa wakiwemo mmoja aliyevaa sare ya kijani kibichi na mwingine amevaa shati jekundu la red cross .

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu, wote wamevaa jezi za bluu na nyeupe wakiwa pamoja huku wakifurahia au wakisherehekea na mmoja wao anaweka mkono kichwani pa mwenzake. Jezi zao zina maandishi kama Bandari FC kuashiria wao ni timu moja. Wachezaji wengine wakishikana mikono au wakikumbatiana.

Chumba chenye watu wengi wamekaa wakisubiri huduma katika ofisi ya uhamiaji kama inavyoashiriwa kutoka bango la ww.immigration.go.ke . Kuna kaunta kadhaa zilizo na namba kama vile kaunta saba na kaunta nane ambapo baadhi ya watu wanahudumiwa na maafisa.

Mwanamume aliyevaa suti ya bluu akitumia kifaa cha kuchukua alama za vidole au saini ya kielektroniki, labda kwa ajili ya usajili au uthibitisho wa kitambulisho. Mwanamume mwingine ameketi nyuma yake akitumia kompyuta, na mwanamke akipiga picha au kurekodi tukio hilo.

Tanki kubwa jeusi la kuhifadhi maji likiwa limeekwa juu ya jukwaa la chuma. Tanki hili lina mistari, na linaonekana kutumika kwa ajili ya kuhifadhi maji ya matumizi. Kuna ngazi ya chuma inayoelekea juu ya jukwaa, chini ya jukwaa kuna kifaa kingine kama ndoo na koni ya barabarani.

Dawati la habari la Huduma Kenya lenye nembo ya Huduma Kenya. Dawati ni nyeupe na juu yake kuna rangi ya kahawia. Nyuma ya dawati kuna nafasi kubwa na madirisha. Ni kama ni ofisi au ukumbi wa huduma kwa wateja. Kwenye dawati kuna vitu vichache vikiwemo chupa ya maji na mikebe.

Mchezo wa mpira wa mikono wa wanawake. Kuna wachezaji watatu, wa kike uwanjani. Mmoja ameshika mpira na kujaribu kufunga. Huku wachezaji wengine wawili wakijaribu kumzuia. Wako katikati ya mchezo mkali na wenye ushindano. Baadhi ya watazamaji wako nyuma yao.

Wanawake wanne wakiwa wamesimama nje, watatu kati yao wamevaa fulana nyeupe zenye nembo za klabu ya mpira mkuu ya Gor Mahia na mmoja wao amevaa fulana ya kijani kibichi. Wawili kati yao pia wamevaa skafu za kijani na nyeupe, wote wakiongea au kuangaliana. Nyuma yao kuna gari jeupe na gari jekundu na mwanaume mmoja akiwa kwa umbali.

Ofisi ya Huduma Kenya, ikiwa na mabango ya mwenye maandishi Huduma Kenya na ujumbe kama, Transforming public service delivery na kuendeleza huduma bora. Kuna dawati la computer na viti, na mwanamke mmoja amesimama karibu na mlango.

Huduma Centre Kenya ambacho ni kituo cha kutoa huduma za serikali nchini Kenya. Kuna kaunta kadhaa zilizo na namba zilizotoa huduma mbalimbali kama vile police clearance certificate, police abstract na NCA services . Wahudumu wamekaa kwenye kompyuta wakihudumia wananchi. Kuna viti vingi vya kusubiria.

Maafisa watatu. Wawili; wanaume na mwanamke mmoja wakiwa wamekaa kwenye meza chini ya hema. Kuna mabango yanayoshiria police abstract na DCI good conduct . Kuashiria huduma zinazohusiana na polisi na cheti cha tabia njema. Pia kuna viti vingi vya bluu vinavyopangwa kuashiria watu wanasubiri kuhudumiwa.